Hii ni kibanda ambayo wanauza vitu kama nyanya, vitunguu na viazi. Kwa kibanda hii upande mmoja wamepanga viazi, upande wa katikati wamepanga vitunguu na kando kabisa wamepanga nyanya. Hapa customer akikuja anauziwa vitu hivi kulingana na mahitaji yake.

Hii ni chumba ambalo ni stesheni ya mabasi, Kuna mabasi ambayo yamepakwa, wengi katika ya basi Hizi ni za rangi ya samawati na Kuna mbili ambayo ni nyeupe, basi iliyo mbele kabisa ni ya rangi ya samawati na imefunguliwa mbele.

Hili ni gari nyeusi ambayo imepakiwa kando ya nyumba. Gari hili ni aina ya prado TX nambari yake ya ku register ni K hiyo inamaanisha kwamba hili gari ni la mtu anaishi kenya. Pia mbele ya gari hili kuna miti mbili iliyosimama hapo.

Hii ni duka ambalo lina utowao sana sana kutengeneza ama kushuka nywele kwa wanawake. Duka hili pia linapeana services za M-Pesa ama za kutoa ama kutuma pesa. Kwa duka hili pia kuna watu ambao ako ndani mmoja amekaa akiwa ameshikilia kichwa. Duka hili pia iko na kiduka kidogo ambayo inauza vitu zinazotumiwa sana sana na wanawake.

Haya ni magari mingi ambayo yamepangwa kando ya njia, magari haya yanafanana ila rangi zao haifanani, kuna gari nyekundu , nyeupe , nyeusi yaani rangi zao zinatofautiana.

Hii ni kifaa ama ni chati ambayo inaonyesha bei ya kuuza ama kununua shilingi za nchi nchi zilizo nje ya nchi yetu kama sasa nchi za Amerika, US, Europa na nchi zingine. Inaonyesha bei ya kuuza shilingi hizo na bei ya kununua.

Hii ni pesa mingi ambayo imetandazwa mezani yote zimewekwa kwa mkusanyiko zikilingana na.

Hii ni kibanda ambayo inauza vitu kama vile nyanya, ndizi, kitunguu, pilipili hoho na ndimu. Nyanya inayouzwa hapa ni nyanya ambayo imeiva. Kwa ndizi kuna ndizi ambazo zimeiva na zingine hazijaiva pia kuna kisu imewekwa juu ya ndizi yenye haijaiva na kizu hiyo inatumiwa kukatia customer ndizi ambazo hazijaiva.